Bustani yenye mimea mingi ya lettuce lililopandwa kwa kutumia mbinu ya hydroponic inaonekana ikiwa imejaa mimea huu wa kijani kibichi. Vifaa vya umwagiliaji vinaonekana vimeunganishwa kwenye mapipa ya bluu vikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba dogo la nje lililopangwa vizuri.

Mimea michanga yenye majani mabichi inakua kwenye mabomba meupe. Vifaa vya hydroponic vimepangwa kwa utaratibu vikisaidia ukuaji wa mimea. Taa ya ukuaji na mfumo wa uingizaji hewa umeonekana juu ukitoa mwanga na hewa safi. Mazingira yote yanaonekana kuwa ya ndani labda kwenye hema la ukuaji.

Mistari ya mimea midogo inayoonekana ikistawi kwenye mabomba meupe. Kila mmea una majani ya kijani huku baadhi yakionyesha rangi ya zambarau. Mabomba yamewekwa kwenye fremu za mbao yakionyesha mfumo hydroponics .

Kwenye bustani ya kisasa, mimea ya lettcue yenye majani mabichi inakuwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ngazi. Mfumo huu unaonekana kuwa na hydroponic , ambapo mimea inakuwa bila udongo, ikipokea virutubisho kutoka kwa maji yanayopita kwenye mabomba. Mabomba yenyewe yamewekwa kwenye fremu ya mbao, ikionyesha ujenzi rahisi au ufanisi.

Eneo hili linaonyesha mfumo wa kilimo cha wima labda hydroponics au aerofonics ukitumia mabomba meupe yaliyounganishwa na mabomba ya buluu. Kuna matunda madogo madogo yanayofungwa na vifuniko vya buluu na vyeusi ambapo mimea inaweza kupandwa. Muundo huu unaashiria njia ya kisasa ya bora ya kilimo.

Mimea midogo inapandwa ndani ya sufuria ndogo zilizowekwa kwenye mabomba mawili ya kijivu. Mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu ya mbao ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics au sawa na huo. Kijiko na chupa ya maji vinaonekana vimewekwa kati ya mabomba hayo.

Majani mabichi yanakua vizuri ndani ya vyombo vyeupe vilivyopangwa wima ambavyo vinaashiria kilimo cha wima wa hydroponics .Kila mmea umetulia ndani ya kikombe kidogo cheusi ukionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa. Majani yanaonekana kuwa aina ya mboga za manjani labda Arugula .

Eneo hili linaonyesha mimea kadhaa iliyopandwa ndani ya chombo kikubwa chenye kingo za Blue ,labda bustani ndogo ya maji au mfumo Haidroponik. Udongo wa kijani unaonekana ukingaa ukiipa mimea mazingira yanayo stahili.

Shamba la kisasa linaonyesha mimea miwili tofauti ya lettuce ikiwa kwenye mabomba meupe. Mistari mirefu ya mabomba yaliyopangwa kwa usawa imebeba mimea yenye majani ya kijani kibichi na nyekundu.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi, iliyopangwa kwa safu ndefu. Mimea hii ina majani mabichi na yenye afya. Anga linaonekana wazi kuashiria hali nzuri ya ukuaji. Inaonyesha eneo la kilimo la kabichi.

Ndani ya hema kubwa la kilimo, mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu. Paa la hema hilo limetengenezwa kwa plastiki nyeupe au wazi inayoruhusu mwanga kupita na muundo wa chuma unaong'aa mkono unaonekana wazi.

Gala ni kubwa lina safu ndefu ya ng'ombe weusi na weupe wa maziwa. Wamefungwa kwa utaratibu wakisubiri kukamuliwa au kulishwa. Sakafu inaonekana kuwa na matope na feni kubwa za viwandani vimeunganishwa kwenye dari labda kwa ajili ya uingizaji hewa.

Zizi kubwa limejaa ng’ombe weusi na weupe. Wote wakila kutoka kwenye malisho. Ng’ombe wengi wamepanga foleni, wakionyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa. Sehemu ya juu ya zizi inaonekana kuwa na paa la chuma.

Bonde la kilimo limeja mimea ya kabichi iliopandwa kwa safu. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi shambani. Wakinawa kupaliliya au kuvuna. Kijani, kibichi cha mimea kinaonyesha rutuba ya udongo na hali nzuri ya kilimo.

Kwenye shamba kubwa la mboga mimea ya kijani inasimama ikistawi vizuri kwa mbali mkulima anaonekana akifanya kazi akijali mimea. Jengo kubwa la chafu linaonekana likifunika shamba lote likionyesha kilimo cha kisasa hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikisisitiza ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana, huku matunda mengi yakiwa yametanda chini ya jua. Mistari ya mimea ya mananasi imepangwa vizuri, kila mmea ukiwa na majani marefu, na tunda linaloanza kukomaa.

Kwenye shamba kubwa la mboga safu ndefu za mmea wa broccoli zinaonekana zikistawi vizuri. Majani ya kijani kibichi na majani ya zambarau yanaonekana yakionyesha aina mbalimbali za mazao.

Shamba la nyanya linaonekana likiwa limejaa mimea yenye matundaa mengi. Mimea hiyo imepangwa katika safu ndefu ikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo. Nyanya za kijani na nyekundu zinaonekana zikining'inia kwenye matawi.

Shamba kubwa la mananasi linaenea mbali sana. Mananasi yaliyoiva yamesimama wima tayari kuvunwa. Miti michache inaonekana mbali angani. Hii inaonyesha kilimo cha mannanasi sehemu kubwa.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga mstari ndani ya zizi lenye kuta za chuma. Miundo ya chuma imewekwa kutenganisha ng'ombe, moja kutoka kwa mwengine. Sakafu inaonekana kuwa na vinyevunyevu, labda kutokana na usafishaji au umwagiliaji. Ng'ombe wote wanaonekana wameelekeza vichwa vyao upande mmoja.

Mkondo wa maji unapita shamba la kijani. Mti mmoja umesimama mbali kidogo na mfereji, mmea mdogo unaota pembeni ya maji. Hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji unaotumika kulima ardhi.

Shamba dogo la mboga linaonekana. Mimea midogo imepandwa safu nadhifu. Mabomba ya umwagiliaji yametandazwa ardhini yakipeleka maji mimea. Nguo nyeupe zimefunika baadhi ya vitanda labda kuzuia mavugu.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mistari mirefu ikiwa na mabomba meusi umwagiliaji matone yaliyopita karibu nayo. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na mimea inakuwa vizuri hii inaonyeha mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia umwagiliaji bora.

Mimea michanga imepandwa kwa safu ndefu kwenye udongo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, ukiashiria kilimo cha kisasa. Mfumo huu unahakikisha kuwa mimea imepata maji ya kutosha bila udongo. Jambo muhimu kwa kilimo bora nchini Kenya.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonyesha maji yakiririka polepole kwenye udongo karibu na mimea. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye vinyunyuzi vidogo vilivyopangwa kwenye bomba. Mimea michanga yenye majani mbichi na mekundu inaonekana ikistawi vizuri.

Mimea michanga inaonekana kwenye udongo mwekundu mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana na bomba nyeusi zikipita karibu na mimea. Baadhi ya nyasi ndogo zimetapakaa ardhini zikionyesha hali ya asili jua linaonekana kuangaza mimea na kuipa rangi ya kijani kibichi.

Shamba kubwa la mahindi limemwagiliwa maji. Miferiji midogo ya maji imetengenezwa safu za mahindi. Maji yanatiririka polepole yakinyunyiziwa mimea yote. Utaratibu huu unaonyesha umuhimu wa kilimo bora.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu linaonekana. Mfumo wa umwagiliaji umewekwa safu ndefu. Bomba za maji zimeunganishwa valve kadhaa mbele. Hii inaashiria maandalizi ya kupanda mimea na kuhakikisha upatikanaji wa maji.

Uga wa kilimo unaonekana ukiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa safu, ikiashiria shamba la kisasa. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kati ya safu za mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa. Mkondo wa maji unapita katikati ya shamba, ukionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Shamba la kisasa la pilipili linaonekana, ambapo mimea imepangwa vizuri katika mistari mirefu. Pilipili za jano zimeanza kuiva zikining'inia kutoka kwenye mimea. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha maji kwa kila mmea.

Shamba linaonyesha mistari miwili ya mimea ,moja ikiwa na majani mapana na mwingine na majani mwembamba yote yakipata maji kutoka kwa bomba nyeusi la umwagiliaji katikati. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye changarawe .Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya njema ikionyesha matumizi bora ya maji.

Mche mdogo wenye majani mabichi unachipua kutoka kwenye udongo mweusi. Kamba nyeusi ya umwagiliaji inaonekana ikipita karibu na mche huo na matone ya maji yakidondoka kutoka kwake. Mandhari ya nyuma inaonyesha shamba kubwa, likionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Hekta za mimea ya kijani kibichi zimepangwa kwa safu ndefu. Mfereji wa maji unapita katikati ya mashamba ukimwagilia mimea. Udongo wenye unyevunyevu unaonekana kando ya mimea ukionyesha ukuaji mzuri. Anga safi linaonekana kwa mbali likikamilisha mandhari ya kilimo.

Shamba hili linaonyesha mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitumika huku maji yakimwagika kwenye udongo wenye unyevu. Nyuma ya shamba kuna miti na miundo fulani ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mimea michanga imepandwa kwenye udongo mwekundu, ikipokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba madogo yameunganishwa kwenye kila mmea, yakihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja. Eneo hili linaonekana kuwa shamba dogo, likionyesha mbinu za kisasa za kilimo.

Unyunyizi wa maji unaonekana ukiendelea katika shamba la mazao. Maji yanarushwa angani na kurudi chini, yakinyunyiza eneo lote. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia mifumo ya umwagiliaji.